Ukuta wa rangi ya manjano, na ambao una maandishi ya October, November, December, List Eight, na Homework.

Nyasi, miti mirefu, ua lililokatwa kwa ustadi, majumba mawili. Mojawapo ikiwa na paa la vigae na nyingine ikiwa ni ya bati.

Mmea wa kijani kibichi, sakafu na jumba lenye mlango uliofungwa na ambao una maandishi ya, 5C na Mr Emeliu.

Maji yanaonekana kuwa na rangi ya kijani kibichi. Mawe na mtu wa jinsia moja, ya kike, aliyevalia nguo nyeupe na nyeusi anatabasamu huku akiwa amevalia miwani.

Jumba la ghorofa moja ambalo ni shule ya sekondari ya Kongowea. kuna mifugo ambayo ni mbuzi wanaonekana kulisha hapo na jumba hili limepigwa rangi ya bendera ya Kenya.

Dawati, daftari, na kiti hutumiwa sana na mwanafunzi shuleni.

Mwana riadha Wesly Kimeli Sang kutoka nchi ya Kenya aliyezaliwa mnamo mwaka wa elfu moja kenda mia tisni na nne mwezi wa machi tarehe moja ambaye ni mlemavu wa mkono.

Baiskeli, watu, magari, na jumba la gorofa ambalo limepigwa rangi ya kijani kibichi.

Asiya Sururu Mohammed ni Mkenya aliyezaliwa mnamo mwaka wa 1992 tarehe 25 Aprili, Mombasa.

Wachezaji kandanda watatu walemavu, wakiwa uwanjani mazoezini na mkufunzi wao, na muamuzi wa mpira uwanjani.

Viti vitatu vyeupe, tarakilishi tatu, meza mbili, dirisha, zulia, dirisha lililo wazi, sakafu, ukuta.

Mtu wa jinsia ya kiume anaonekana kuchota maji mbele ya jumba ambalo dirisha lake liko wazi na lina bango ililoandikwa maadishi ya Jaffery Nursery and Primary School.

Mbele ya jengo hili, kuna maandishi ya, "The Coast Academy," na lango kuu. Vilevile, limepakwa rangi ya buluu na nyeupe.

Ratiba ya masomo ya kompyuta kutoka siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kutokea saa moja na nusu hadi saa kumi na dakika kumi na tano jioni.

Watu watano wa jinsia moja ya kiume wanaonekana wakiwa wamesimama. Wanne kati yao wamevaa jezi nyekundu yenye maandishi ya Kenya na vinyasa. Pia, wanaonekana kuwa walemavu wa miguu.

Chakula cha asubuhi ni kiamsha kinywa nacho cha mchana ni chamcha. Mwishowe cha jioni ni chanjio.

Mwanafunzi huenda shuleni ili akafunzwe na mwalimu masomo.

Chumba ambacho mlango wake uko wazi na ukutani kuna maandishi ya, Mama Ngina Girls High School, Education is Inspiration.